Timu ya wataalamu wa afya imesimama kwa umakini ikimzingira mgonjwa aliyejifunika kwa shuka ya kijani kwenye meza ya upasuaji. Wamevaa mavazi maalum ya kinga barakoa, glavu na kofia za upasuaji.

Dawa mbalimbali za kilimo zimepangwa kwenye rafu ya duka zikiwa na vifungishio vya rangi ya zambarau na manjano , kila moja ikiwa na maandishi makubwa yanayosomeka kung'aa power king safi, chupa na boxi zimewekwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza ya mbao.

Kisanduku chenye rangi ya waridi na zambarau kimeandikwa jina Slow Fe dawa ya kuongeza madini ya chuma mwilini juu kuna maandishi ya manjano lenye nukuu Number 1 doctor recommended yakiwa na ujembe wa uhakika wa kitaalamu.

Watoto wa shule wakiwa wamevaa sare wamesimama karibu na tanki kubwa ya maji ya blastiki ya buluu iliyo andikwa maneno (we drink clean water we make it by our own home) mtoto mmoja anamimina maji kwenye chupa kupitia kwenye bomba lililo unganishwa chini ya tanki.

Daktari wa meno akiwa makini anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti maalum cha matibabu mikono yake imevalishwa cloves za blue uzo umefunikwa na barakoa macho yamelindwa na miwani maalum ya kinga.

Mzee anapokea chanjo kwenye bega la mkono kushoto ambapo mkono mmoja wa mtoaji chanjo umeonekana ukishikilia sindano na mwingine ukitumia kipande cha kitambaa kusafisha eneo hilo, watu wengine wanasimama nyuma, wengine wamevaa nguo za rangi mbalimbali.

Barafu na chupa za sindano, zenye rangi ya damu zimehifadhiwa kwenye friji ya maji, chupa hizi zinahifadhiwa kwa uangalifu ili kuweka chanjo au dawa zingine katika hali bora.

Chupa ya rangi ya samawati na nyeupe ina lebo iliyoandikwa "Blue na Semeta". Kwenye chupa hiyo, imeandikwa Vitamin D ikionyesha kuwa ni virutubisho kwa ajili ya mifupa na kinga ya mwili. Vidonge kadhaa vyeupe vimetapakaa mbele ya chupa hiyo.

Sehemu ya ndani ya chumba imejaa rafi zilizo jaa chupa za rangi ya makundi mbalimbali zingine zimepagwa kwa mpangilio wa kuvutia . Chupa hizo huwenda zikawa na dawa za asili ama mafuta tiba.

Kopo jeupe lenye mfuniko wa kuviringisha limekaa juu ya zulia jekundu likiwa na lebo ya kijani kibichi yenye maandishi meupe yanayosomeka Ngiri Sugu. Andiko hilo linaashiria kuwa bidhaa hii ni tiba mbadala ya ugonjwa wa ngiri

Mtu moja amevaa vazi la kitamanduni lenye rangi nyekundu na zambarau, akiwa ameketi chini ndani ya chumba cha jani, anashungulika na ukataji wa mbao au kuchoma kuni, huku akiwa amevaa kofia yenye mayoya.

Wahudumu wawili wa afya waliovaa glovu na barakoa wanatoa huduma ya matibabu ya kinywa kwa mgonjwa aliyelala kwenye kiti maalum cha daktari wa meno. Daktari wa kike aliyevaa koti nyeupe lililoandikwa jina la Sara, anashika kifaa cha matibabu huku mwenzake akiwa amevalia sare za kijani akimsaidia kwa umakini.

Mwanamke alaiyevaa sare ya rangi ya bluu amesimama pale, mwanamke mwingine aliyeketi akimsaidia kufanya mazoezi ya mikono kwa kutumia kifaa cha tiba ya viungo, mikono hio miwili inafanya kazi kuhamishapete kwenye bomba lililo pinda juu ya fremu.

Wahudumu wa afya wamevalia mavazi meupe ya kazi na barakoa wakiwahudumia wagonjwa katika chumba kidogo chenye ukuta wa rangi ya udongo. Baadhi yao wanafanya matibabu ya kinywa kwa wagonjwa walioketi kwenye viti vya mbao.

Daktari wa meno akiwa amevaa glovu na miwani vya kazi amesimama akiwa ameshika kifaa cha kungoa jino kilicho na damu akitazama kwa makini kilichotoka, mgonjwa kijana aliyevaa fulana buluu ameketi kwenye kiti cha meno akiwa ameweka mdomo wazi.

Mwanaume ameketi karibu na kifaa cha kusaidia watoto wa jike hospitalini wakionekana kumtazama mtoto aliye ndani kwa upendo na uangalifu, mikono yake imepenya kwenye glovu y maalum za incubator akijaribu kumfikia mtoto kwa upole.

Mkono wa mtu mwenye ngozi nyeusi, ameshika chupa mbili ndogo za plastiki. Moja ikiwa na mfuniko mwekundu nyingine mweupe, zote zikiwa na maandiko ya dawa kwa maandisi madogo yenye rangi tofauti.

Chombo kikubwa cha plastiki kimejaa kiwevu cha rangi ya kahawia yenye mwangaza kikiwa kimewekwa katikati ya picha mizunguko midogo ya mbao au migugu yenye mapambo ya kamba na changa za rangi nyekundu na nyeupe inazunguka vitu mbalimbali.

Pikipiki na magari mengine matatu zimezama kwenye maji ya mafuriko barabarani wakati wa mvua mkubwa, maji yana bubujika kwa nguvu yakigonga magurudumu hali inayo onyesha mafuriko mazito na changamoto za usafiri.

Muuguzi anamhudumia mtoto mchanga katika mazingira ya hospitali. Muuguzi amevaa sare ya kijani kibichi, yenye stethoskopu shingoni akiangalia kwa makini mtoto aliye ndani ya kitanda cha glasi maalumu kwa ajili ya watoto wachanga.

Chupa ya dawa ina maandiko yanayoonesha kuwa ni chanjo ya MMR, ambayo hutolewa kwa ajili ya kinga dhidi ya suluhu, matubwitubwi na rubela. kando yake kuna sindano mbili, moja likiwa tayari imeunganishwa kwa matumizi.

Wanafunzi wawili waliovaa sare za njano na barakoa wanasafisha mikono yao kwa maji yanayotiririka kutoka kwa bomba lilojengwa kwa zenge. Kila mmoja ana begi la mgongoni na sabuni zimewekwa juu ya sehemu ya bomba.

Magari yanatembea kwenye barabara iliyofurika maji kufuatia mvua kubwa. Maji yamefunika sehemu kubwa ya barabara na yanachuruzika kwa kasi karibu na matairi ya magari yakionyesha kimo cha mafuriko, watu wachache wanaonekana wakitembea pembeni.

Chupa yenye maandiko Yellow Fever Vaccination iko katikati pembeni yake kuna sindano iliyo tayari kwa matumizi. Vioo vingine vya dawa vimewekwa nyuma pamoja na barakoa ya uso upande wa kushoto vyote vikiwa kwenye uso wa rangi ya waridi hafifu.

Majengo ya mabati yameshika moto mkubwa unaotawala eneo lote, huku miale ya moto ikiwaka kwa kasi juu ya paa na upande wa kuta. Moto umeenea bila kudhibitiwa ukiteketea sehemu kubwa ya muundo wa nyumba. Miale ya rangi ya machungwa na njano inatoa mwanga mkali na moshi mzito umejaa angani.

Mhudumu wa afya aliyevaa koti jeupe anamchoma sindano mtoto mchanga kwenye mkono wa kushoto, huku mama wa mtoto akiwa amemshikilia kwa makini. Mama huyo amevaa vazi la rangi mchanganyiko na nywele zake zenye mpangilio kwa mtindo wa misokoto.

Mikebe miwili ya dawa yamesimama pembeni mwa kisanduku chenye maandishi na maelezo ya dawa. Jina la dawa ni MMR , ambayo ni chanjo ya kuzuia surua, matumbwitumbwi na rubela. Kipo kipimo cha dozi moja ya mililita moja pamoja na kiyevu cha kuchangania dawa hiyo.

Watu wanne wamesimama karibu na kituo cha kuoshea mikono kilichowekwa nje barabarani, mmoja wao anaosha mikono kwa kutumia maji yanayotoka kwenye mtungi wa rangi ya buluu uliowekwa juu ya stendi ya chuma. Wengine watatu wanasubiri wote wakiwa wamevaa barakoa.

Moto mkubwa wa msituni unaonekana ukiteketeza miti kwenye eneo la mteremko, moto huo unaonekana kuwa na miale mikubwa ya moto na moshi nzito unaopanda juu angani ukiashiria kuwa tukio kubwa la moto wa porini.

Kundi la watu waliovaa fulana za kijani na makoti ya kuonyesha utambulisho wako kwenye shughuli rasmi wamesimama kwa pamoja wakiwa wameshika vifaa vya kielektroniki wakionyesha kuwa wanajihusisha na shughuli ya ukusanyaji wa takwimu au sensa.

Mtumishi wa afya ya jamii ameketi karibu na dirisha akiwa amevaa sare ya kazi na barakoa . Akijaza taarifa kwenye daftari huku simu ikiwa mbele yake. Mbele yake kuna kijana mdogo aliyevaa fulana nyeupe yenye mipaka ya blue akitazama upande mwengine.

Watu wamekusanyika karibu na eneo lenye moto mkubwa na moshi mzito unaopanda angani. Moto huo unaonekana kutoka kwenye magari. Huku baadhi ya watu wakitazama kwa mbali na wengine wakisogea karibu, kuna pia pikipiki na watu wamevalia mavazi ya kawaida.

Watu kadhaa wamesimama kwenye eleo lenye takataka nyingi wakishika mwiko na koleo wakikusanya taka taka za plastiki, karatasi na mabaki ya vyakula wamevaa mavazi tofauti baadhi wakiwa na barakoa na glovu kwa ajili ya usalama

Mkulima aliyevaa mavazi ya kujikinga pamoja na glavu na buti ananyunyizia dawa kwenye mimea ya shambani kwa kutumia pampu ya mgongoni yenye rangi ya machungwa. Mimea imepangwa kwa mistari kwenye udongo yenye rutuba huku mazingira ya kijani yakionyesha hali nzuri ya ukuaji.

Mtu aliyevalia mavazi ya kitaalamu ya maabara, koti jeupe, barakoa ya uso na kofia ya nywele ya buluu. Anaonekana akifungisha dawa ya aina ya kenoch bactaria fight mixture, meza mbili yake imejaa chupa nyingi za dawa hiyo pamoja na masanduku ya vifungashio vya rangi ya njano na ya nyekundu.

Mtu amevalia fulana ya buluu yenye maandishi ya waterstep akiwa mbele ya bango na matanki ya maji meusi, bango lina nembo ya maelezo ya shirika la waterstep ambalo linaonekana kujihusisha na utoaji wa huduma za maji safi kupitia elimu, teknolojia na uwezeshaji.

Mhudumu wa afya aliyevaa barakoa na koti jeupe anampatia chanjo mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha plastiki kwenye mazingira ya kijijini. Pembeni yao kuna barafu ya kubeba chanjo ikiwa na nembo na kifuniko ya bluu.

Vumbi la makaa, mabaki yaliyoteketea na vipande vya mbao vilivyoungua vimejaa chini huku umati mkubwa wa watu ukiwa umesimama kati ya magofu ya nyumba yaliyochomeka. Nyuso zimejaa huzuni huku wengine wakitafuta mabaki wengine wakishuhudia kwa kimya.

Chupa kubwa ya plastiki

Nesi aliyevalia mavazi ya kinga ya buluu na glavu anapeana chanjo kwenye mkono wa mwanamke aliyeketi mwenye barakoa na vazi la kijivu. Wako ndani ya hema ya huduma za afya huku watu wengine waliovaa sare za hospitali wakionekana nyuma yao.

Mwanamke aliyevalia gauni ya rangi ya waridi na buluu amelala kwenye kitanda cha matibabu huku mtaalamu wa afya aliyevalia koti jeupe na barakoa akimhudumia. Ukutani nyuma yao kuna bango kubwa lenye maandishi free dental increase acess to dental care .

Muuguzi aliyevaa sare nyeupe na barakoa anampatia mtoto chanjo kwenye mkono wa kushoto huku mama wa mtoto aliyevaa mavazi ya kijani na barakoa akimshikilia kwa utulivu. Wote wako ndani ya chumba cha kliniki, kuna karatasi zilizoandikwa ukutani na vifaa vya matibabu kama sirinji.

Kibuyu kubwa ya plastiki ya rangi ya kahawia iliyo na kifuniko nyekundu ya kuzungushwa imewekwa juu ya sakafu karibu na ukuta wenye rangi ya manjano na kahawia, ubavuni wa kibuyu kuna lebo yenye maandishi makubwa ya buluu yanayo someka kama epilepsy medicine .

Watu watatu wamekusanyika karibu na mtungi ya plastik ya maji yenye bomba kwa ajili ya kunawa mikono ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuzuiya maabukizi ya covid 19 wanawake wawili walio vaa mavazi ya barakoa wanaonekana wakionyesha hatua za usafi.

Jengo limeporomoka na kubomoka kabisa na kifusi kimesambaa kote barabarani. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na eneo hilo, wengi wao wakiwa na simu mkononi wakirekodi au kupiga picha ya tukio. Baadhi ya watu wamevaa fulana za usalama kuashiria uwepo wa usalama au uokoaji.

Mwanamke na mwanaume wakiwa mbele ya kibanda cha maji. Wanajaza mandumi ya plastiki ya njano chini ya tangi kubwa la maji. Jengo lina maandishi ya buluu yanayo someka Boya Water Project, dirisha la mbele limefunguliwa.

Wanaume wawili wanajaribu kuwafukuza nzige waliovamia eneo la kijani. Nzige wamejaa angani, wakiruka kwa wingi na kufunika sehemu kubwa ya mazingira.

Watu wamekusanyika pembeni mwa daraja lililo haribiwa vibaya na mafuriko au mvua kubwa. Maji ya rangi ya matope yanapita chini ya daraja yakionyesha hatari za mmonyoko na uharibifu wa miundo mbinu. Mazingira yamejaa tope na mabaki ya mti.

Chupa ndogo ya glasi yenye kifuniko nyekundu ina maandishi yanayo onyesha kuwa ni chanjo ya MMR,maelezo yanasisitiza kuwa ni virusi na kiasi kilicho ndani ni milimita ishirini.

Mtoto mchanga anapokea chanjo kutoka kwa mtu wa huduma ya afya aliyevaa glavu na barakoa. Mama wa mtoto anamshikilia mtoto kwa nguvu, huku akionekana kuwa na hisia za uchungu au huruma wakati mtoto anatoa kilio cha maumivu.

Msichana mwenye tabasamu amesimama nyuma ya dawati la mapokezi liliyoandikwa reception katika kliniki ya meno iitwayo Fine Touch Dental Care. Juu ya ukuta kuna bango la jina la kliniki lenye alama ya jino. Saa ukutani inaonyesha ni karibu saa tatu kasorobo.

Mkulima aliyevaa mavazi ya kujikinga na barakoa, ananyunyizia dawa kwenye shamba yenye mpangiliao mzuri wa mimea. Shamba limejaa maji hali inayodhihirisha kuwa ni kilimo cha umwagiliaji. Mandhari ya mbali inaonesha milima na majengo machache.

Lori jeupe lenye tanki jekundu limeegeshwa kando ya barabara ya udongo kijijini, juu ya tanki kuna maandishi meupe iliyoandikwa Exhauster ,watu wawili wamesimama karibu, mmoja akiwa karibu na kichwa cha lori na mwingine upande wa nyuma.

Dawa za sindano na vijisanduku vinavyoonekana ni vya Hepatitis B , bidhaa inayotumiwa kutoa kinga ya haraka dhidi ya virusi ya homa ya ini aina ya B, kwa watu walio adhirika au wako katika hatari kubwa ya maambukizi.

Chupa ya plastiki yenye rangi ya waridi imeandikwa Sheneed folic acid and iron. Maelezo yaliopo yanabainisha manufaa ya virutubishi hivi yakiwemo kuongeza nguvu na kinga mwilini, kuboresha ngozi na nywele na kucha.

Watu kadhaa wamesimama kwa mstari wakiwa wamevaa mavazi ya rangi ya samawati yenye nembo rasmi wakimsikiliza mwanamke aliye mbele yao anayezungumza huku akitabasamu. Wamebeba mabegi mekundu yenye alama ya msalaba.

Ajali mbaya ya barabarani imehusisha lori la mafuta lililoanguka na magari mengine yaliyoshika moto. Moshi mnene unavuka juu angani huku moto ukiwaka kwenye baadhi ya magari yaliyo husika.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga na vifaa vya usalama kama vile glavu za kijani, maski ya kupumua, miwani na kofia nyekundu, amesimama kando kando ya barabara akitumia kifaa cha kunyunyuzia dawa.

Daktari aliyevaa koti jeupe na kifaa cha mwanga kichwani, anazungumza na mwanamke aliyeketi mbele yake, mezani kuna makaratasi, kalamu na chupa za dawa. Watu wengine waliovaa mavazi ya kitabibu wanaonekana wakihudumia wagonjwa.

Mwanamke amesimama ndani ya chumba chenye mwangaza wa kutosha akiwa amevalia fulana ya kijivu yenye nembo ya kituo cha afya. Anashikilia kifaa cha masaji mkononi wa kushoto na kifaa kingine cha kukabana misuli mkononi mwa kulia.

Mwanaume amesimama nje ya choo kilicho jengwa kwa mawe na milango ya mabati. Amevaa shati la rangi ya samawati, iliye mapambo la manjano na kijani. Anashika ukuta wa mbele wa choo hicho kwa mkono mmoja huko akiwa ametulia.

Madaktari wawili waliovaa mavazi ya upasuaji wanashirikiana kwa makini huku mmoja akishika kifaa cha matibabu na mwingine akifuatilia kwa umakini hatua inayochukuliwa. Mikono yao iko karibu na uso wa mgonjwa aliye kwenye hali ya usingizi.

Chupa ya plastiki ya kawaida lenye kifuniko la dhahabu, imeanguka na vidonge ya rangi nyekundu, lenye mumba la ganda, Kando ya vidonge hivyo kuna kipande chembamba cha karatasi, Chemistari ya rangi kinacho onekana nikijiti cha kupima kitu PH au mkojo.

Mwanamke mjamzito ameketi kwenye koti akionekana mwenye uchovu mkubwa na maumivu makali. Anayegemea pande moja, huku mguu wake ukiwa umelegea sakafuni. Mwanamke mwingine amesimama mbele yake akiwa amevaa glavu, barakoa na mavasi ya kitamaduni akionekana akiwa tayari kutoa msaada wa kiafya au uzazi.

Maji ya mafuriko yamejaa Hadi mlangoni mwa hospitali ya kaunti ya Ahero yakifunika kabisa njia ya kuingilia. Uwanja wote wa mbele imejaa matope ya rangi ya kahawia. Hali inayo ashiria mvua kubwa ilionyesha hivi karibuni.

Chupa mbalimbali za dawa za kienyeji, zimepangwa juu ya meza ya mbao ya mviringo, pembeni ya barabara ya lami. Karibu na meza hiyo, kuna baiskeli iliyoegezwa ukutani na bando liliyoandikwa kwa mkono, likimtambulisha daktari mduba anayetoa tiba ya magonjwa kama vile nguvu za kiume.

Madaktari wakiwa wamevalia magwanda ya upasuaji ya kijani na barakoa, Wamezunguka meza ya upasuaji wakifanya kazi kwa makini. Vifaa vya kimatibabu vimepangwa pembeni. Mashine za kisasa zikiwa tayari kusaidia.

Mtu aliyevaa shati nyekundu na glavu za mikononi anafagia eneo la choo cha umma, huku akiwa ameinama karibu na ndoo nyekundu iliyojaa maji. Ukutani kuna michoro yenye maandishi ya kuelimisha kuhusu usafi wa mikono.

Mgonjwa anapatiwa chanjo ambapo mtu mwengine amemueka sindano kwenye mkono wake wa kushoto. Mgonjwa huyo amevaa barakoa la bluu.

Mlinzi aliyevalia sare nyeusi na kofia ya kijeshi ananawa mikono kwenye bomba lilo unganishwa na tanki ya plastiki la rangi ya buluu. Tanki limechorwa mikono ya rangi na limewekwa juu ya stendi ya chuma yenye sinki na sabuni ya kiwivu.

Muuguzi aliyevaa sare ya bluu anampa mtoto chanjo wakati mama wa mtoto anamshikilia kwa utulivu, watu wengine watatu wakiwemo akina mama waliovaa mavazi ya kawaida wamesimama nyuma wakisubiri huduma, mazingira yanaonyesha kuwa ni kituo cha afya cha jamii.

Mwanamke aliyevalia barakoa na miwani ,anaketi chini ya hema ,huku akipokea chanjo kwenye mkono wa kushoto kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa sare ya bluu. Uso wake wamuonyesha hali ya utulivu. Amefunga macho kana kwamba anajitayarisha kwa sindano hio.

Chupe yenye kofia ya kijani imeandikwa measles, rubella ,mum'ls likiwa na dawa ya chajo dhidi ya magojwa hayo matatu. Pembeni Kuna sindano yenye dawa tayari kwa matumizi . Mbele Kuna dawa za vidonge vya rangi tafauti ziko nyuma. Zikiwa katika Hali ya usafi ya kimatibabu.

chupa ndogo ya glasi imefungwa kwa kifuniko cha chuma chenye muhuri wa mpira ikiwa na lebo yenye maandishi MMR kiasi kimeandwa kwenye maandiko madogo chini ya lebo, pembeni sindano ya plastiki yenye kipimo cha mililita imeegemea kwenye uso

Mwanaume na mwanamke wamesimama karibu na choo cha wanaume kilichopakwa rangi ya samawati na nyembo ya fresh life jengo hilo ndogo lina paa la mabati nyuma yao kuna makazi ya mabanda yaliyotengenezwa na mabati ikipakana na barabara yenye matope na taka.

Wanafunzi waliovalia sare ya bluu na pinki .Wameketi kwenye madawati, wakimwangalia mwanafunzi mwenzao anayesimama mbele ya darasa ,karibu na ubao wa chokaa. Mwalimu aliyevaa barakoa amesimama upande wa kushoto wa ubao, akifuatalia kwa makini kinachoendelea.

Daktari wa kiume amevaa koti jeupe na anampatia mtoto mchanga chanjo kwa njia ya mdomo. Mtoto huyu anafungwa kwa shuka ya kijani, na ameshikiliwa na uangalifu na mama yake, aliyevaa koti la pink wanapatikana kwenye chumba cha afya kilicho onekana safi.

Meza imejaa mizizi ya miti mbalimbali iliyokatwa pande pande. Imepangwa kwa makundi tofauti. Kando kuna mitungi ya plastiki ya rangi tofauti iliyojaa unga wa dawa au mizizi iliyosagwa. Chupa nyingine zimejaa maji yenye chembechembe za dawa.

Maji mengi ya mafuriko imejaa barabarani ikifunika sehemu kubwa ya eneo hilo. Gari ya rangi ya fedha linaelea au kujaribu kupita kwenye maji hayo. Huku barabara nyingine ikiendelea kuelekea darajani ambako kuna basi na lori.

Muuguzi aliyevaa mavazi ya upasuaji; kofia ya kuzuia nywele na barakoa inayoning'inia chini ya kidevu. Anamshika mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni, akiwa amezungushiwa blanketi ya buluu, lenye michoro nyeupe. Muuguzi huyo anaeonekana akitabasamu kwa upole.

Wasichana wawili wadogo wameshirikiana kunawa mikono yao kwa kutumia mtungi wa maji wenye bomba iliyowekwa juu ya stendi. Mtungi huo mwekundu umeandikwa maandishi ya kuhamasisha usafi na unaonekana kuwa sehemu ya kampeni ya afya ya jamii.

Chupa mbili za dawa zimesimama wima kwenye uso wa samawati. Moja ikiwa na label inayo onyesha chanjo ya homa ya manjano. Karibu nazo kuna ampuli ya kioo yenye mdomo mwembamba, na sindano ya plastiki yenye kipimo imewekwa mbele kwa uangalifu.

Kwenye uso wa meza ya mbao, kuna sindano, chupa za glasi zenye mfuniko wa buluu pamoja na boksi lenye maandishi ya kueleza matumizi ya chanjo. Boksi hilo limeandikwa kwa maandishi meusi, juu ya msingi mweupe na wa buluu likieleza kwamba ni chanjo hai ya virusi vya MMR.

Mikono yenye glovu ya blue inashikilia shindano yenye kichwa ya sindano na chupa ya dawa iliyo andikwa MMR VACCINE.madhari ya nyuma ni rangi ya manjano ikisisitizauzito wa ujumbe ya kiafya.

Chupa ndogo ya chanjo ya MMR ikiwa na kofia ya buluu imewekwa juu ya kijikaratasi chenye maelezo ya chanjo, pembeni yake kuna kifurushi kinacho maandishi inayoeleza ni chanjo ya surua, matumbwi tumbwi na rubela.

Vyungu vya asili vilivyotengenezwa kutokana na maganda ya matunda ya miti kama calabash yamepambwa kwa shanga za rangi tofauti na vimewekwa ndani ya vyombo vya plastiki na bati. Baadhi ya viungo hivyo vimefungwa kwa vitambaa na vingine vina manyoya au vipuli, ishara ya matumizi ya kitamaduni.

Mwanamke amesimama mbele ya mitungi ya plastiki ya kuhifadhia maji, akiwa amevaa gauni ndefu la kitamaduni na kufunga kitamba kichwani, uso wake unaonyesha subira huku akiwa ameshikilia mtungi moja mkononi.

Kuna mwanamke aliyevaa koti jeupe labda kadaktari au nesi akimpa chanjo mtoto mchanga. Mama wa mtoto huyu amekaa pembeni akimtazama mtoto wake kwa upendo na uwangalifu. Mtoto mchanga amevalia nguo za rangi ya machungwa na nyeupe.

Mkonoo uliofunikwa na glovu za upasuaji za kijani umeshika chupa ya chanjo ya MMR inayotumika kuzuia surua, matumbwitumbwi na rubella. Karibu na chupa hiyo kuna sedano ya kudungia tayari kwa ajili ya kuchukua chanjo.

Katika chumba cha upasuaji, madaktari wawili wamevalia mavazi maalum ya upasuaji na barakoa. Daktari moja ameinama chini akionekana akifanya kazi kwenye meza ya upasuaji. Mikono yake imevalia glavu meupe. Daktari mwengine amekaa nyuma akiwa amevalia kofia ya buluu.

Wagonjwa wawili wamelazwa katika wadi ya hospitali mmoja akiwa amelala kitandani mwingine ameketi kitandani chake huku akijishika kichwa kwenye mikono yake akionekana kuwa na uchungu au umri mkuu.

Ukaribishaji kwenye dawati la kisasa umeonekana. Ishara yenye nembo dental care inaangaza mbele ya dawati. Televisheni imetundikwa ukutani juu inatuonya picha ya mtu akitabasamu. Upande wa kushoto mlango wa kioo mwenye muundo wa theluji umefungwa.

Hifadhi ya silinda za oksijeni inaonekana zikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Mtu aliyevaa koti jeupe la maabra kofia ngumu nyeupe na barakoa anachunguza silinda moja akitumia chupa ya kunyunyizia.

Daktari wa mifugo amevaa mavazi maalum ya kujikinga pamoja na barakoa ya ndizi na glavu za plastiki, akichukua sampuli kutoka puani mwa ngombe kwa kutumia kifaa maalum cha kupimia.

Mwanaume mweusi amevaa mavazi ya kazi ya blue iliyokolea, akiwa na mistari ya kijani kibichi inayong'aa. Anasukuma rundo kubwa la taka kwa kutumia fimbo. Amevaa glovu zake za kazi na buti ndefu. Nyuma yake kidogo, mwanamke mwingine anavaa mavazi yanayofanana, akiwa anasukuma taka pia.

Mwanamke aliyevalia barakoa ya buluu anatumia kipaza sauti kutangaza kitu. Amevalia vesti ya buluu juu ya t-shati ya pinki na sketi yenye maua pembeni mwake kuna mwanamke mwingine amevaa gauni ndefu la kupendeza lenye rangi mbali mbali.

Mwanamke mzee ameketi kwenye kiti cha buluu akiwa ameshika uso wake kwa mkono moja akionyesha maumivu au wasiwasi. Amevalia nguo ya kitamaduni ya rangi ya njano na shanga nyingi za rangi tofauti shingoni na mkononi.

Mtoto mchanga anapokea chanjo chini ya uangalizi wa mama yake ambaye ameketi. Mtu mwingine aliyevaa viatu rangi ya njano na uso na kioo cha plastiki anatoa chanjo hiyo kwa mtoto . Watu wengine wamevaa mavazi kama hilo rangi ya njano wapo nyuma wakifuatilia zoezi hilo.

Wanaume wawili waliovaa suti wanazindua au kukagua kituo cha maji safi ambapo mitungi ya plastiki ya manjano imepangwa tayari kuchota maji kutoka kwenye bomba. Wanaume na wanawake wengi, baadhi yao raia wa kigeni wanasimama wakishuhudia tukio hilo.

Mkondo mkubwa wa nzige unatawanyika angani ukiunda wingu zito juu ya ardhi. Wanaume wawili wako katikati ya nzige hao wakijaribu kuwafukuza. Mmoja amevalia shati la blue na mwingine shati jeupe mandhari ni kavu yenye mimea michache iliyo kauka.

Mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya kijani, kwenye hospitali ana stethekopu shingoni, anafunika mtoto mchnga kwa uangalifu, anatumia kitambaa cheupe chenye mipira yao, mtoto amelala kwenye kitada maalum cha hospitali kwa ajili ya watoto wachanga.

Wataalamu wawili wa meno wanashughulikia mgonjwa. Wote wakiwa wamevalia barakoa za buluu na glavu nyeupe. Daktari wa kiume amevalia nguo za kijani kibichi na miwani ya kinga. Akishikilia kifaa chenye mwanga wa buluu mdomoni mwa mgonjwa.

Daktari anamtibu mgonjwa akiwa amevalia glovu za buluu. Mkono moja unashikilia kifaa chenye ncha inayozunguka akifanya kazi ndani ya mdomo wa mgonjwa. Mkono mwingine unashikilia kifaa kingine ukisaidia katika matibabu.

Mtu aliyevaa suti ya buluu anaonyesha au kujaribu kifaa cha kuosha mikono chenye bonga la rangi ya samawati na mchanganyiko wa mabomba mengine huku watu wengine wakiwa nyuma yake wakimwangalia.

Shirika la afya ni maonyesho, ambapo watu wanne wamevalia mavazi meupe ya kinga yanayo funika mwili yote, mmoja wao anatumia kifaa cha kunyunyiza dawa, akiendeleza mkondo kwenye umbo lililofunikwa kwa kitambaa cheupe.

Pakiti ya dawa imeonyeshwa ikiwa na vidonge vingi ya kijani kibichi, kila kidonge kimefungwa kwenye kinyumba chake cha plastiki na foil .Katikati ya pakiti kuna utepe mweusi wenye maandishi Ibuprofen, yaliyowekwa kwenye herufi kubwa nyeupe.

Mwanamke aliyevalia sare ya hudhurungi yenye kofia ya buluu anamfanyia uchunguzi wa tumbo mwanamke aliyelala juu ya mkeka wa kitenge. Wanawake wengine watatu wameketi karibu wakifuatilia kwa makini kinachoendelea.

Moto mkubwa umewaka kwenye eneo lenye majani kavu, huku watu wawili ambao ni wazima moto, wakiwa wamevaa mavazi ya ulinzi wakijaribu kudhibiti au kuzima moto huo. Wanaonekana wakiwa na vifaa vya kuzima moto na wana jitahidikudhibiti eneo kwa eneo kwa moto huo.

Wanawake watatu wamesimama kwenye uwanja wa kijani kibichi, wote wakiwa wameshika vifurushi vikubwa vya rangi ya machungwa vilivyoweka alama zipline. Mwanamke mmoja upande wa kushoto amevalia koti jeupe la maabara juu ya nguo yenye michoro.

Katika chumba cha hosipitali, wauguzi wawili wanatunza mtoto mchanga aliyelala ndani ya mashine ya kufurahisha. Wauguzi hawa wote wamevaa kofia za bluu, barakoa na glovu nyeupe. Mmoja amevaa sare ya bluu na mwingine amevaa sare ya bluu iliyokolea.

Mama ameketi kwenye kiti cha hospitali akiwa amemshika mtoto mchanga mikononi mwake akimtazama kwa upendo na utulivu. Mama huyu amevaa gauni la hospitali na mazingira yanaonekana ni ya wodi ya watoto wachanga.

Wanaume wawili waliovaa mavazi ya kitamaduni wanatembea kwenye ardhi kavu yenye mawe huku mifupa ya ng'ombe aliyekufa kwa ukame ukionekana mbele yao. Anga imejaa mawingu mepesi yanayoashiria hali ya hewa isiyo na mvua.

Kitu cha mviringo chenye rangi ya kahawia kinachofanana na kibuyu kimefungwa kwa kamba nyeupe na shanga za rangi nyekundu na nyeusi. Kitu hicho kimewekwa juu ya chombo cheusi na nyuma yake kuna vyombo vingine vya plastiki yenye vifuniko vyekundu na buluu.

Shida ya mafuriko yanaonekana wazi ambapo barabara imefunikwa na maji mengi ya kahawia. Mwanume mmoja anasukuma pikipiki ya njano huku mwingine akiwa amekaa juu yake. Maji yanawamulika miguuni yakionyesha kina chake.

Daktari amevaa miwani na barakoa. Anachunguza sikio la mwanamke. Mwanamke huyu ameketi akimwangalia daktari kwa makini akiwa amevalia koti jeusi na skafu ya kijifu. Daktari anatumia kifaa maalum kuangalia ndani ya sikio.